Apa kunaoenekana dawati kadhaaa zilizotengenezwa na mbao na chuma dawati hizi sana sana zinatumiwa shule wanafunzi wakalie wakimskiza mwalimu. Hapa chini sakafu yake ni ya simiti.

Hii ni karatasi ya mtihani wa mwanafunzi. Inaonekana kuwa darasa la uko chini, darasa la kwanza au la pili kwa kuwa maswali ni rahisi. kunaonekana picha ya wanyama wawili.

Hii ni darasa ya watoto wadogo. Katika darasa hiyo kumechorwa meli. Hapo kando pia kuna maji na samaki wakiogelea ndani. Kuna wanyama kadhaa pia wamechorwa hapo. Hapo kando kuna nyasi na miti kadhaa.

Wanariadha wawili wanaonekana hapa mmoja wa kiume na mmoja wa kike wakiwa wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya. Mwanariadha wa kike ainaitwa Koech wamesimama pamoja.

Bendera moja inaonekana hapa mbele, huko nyuma kuna miti kadhaa ambayo yamenawiri vizuri, nyasi inaonekana kuwa imekatwa vizuri huku kuna tangi moja ya rangi ya nyeusi imesimama hapo nyuma.

Kitabu hiki ni kitabu cha watoto wadogo wa shule kuwafunza. Katika kitabu hiki kumechorwa lori, gari moshi na baiskeli. Wanafuzi kueda shuleni kuna faida kwamba inawasaidia wanaelewa vitu haraka.

Mwanariadha mmoja ambaye anaonekana kuwa kipofu anasherekea ni kama ameshinda mwanariadha huyu anaitwa kimani na amejifunga macho kwa kuwa haoni ana mtu wake hapo anaemwelekeza pahali pa kuenda kwa kua yeye haoni.

Dawati kadhaa zimewekwa hapo huku zikiwa zimeangalia pahali pamoja. Inaonekana kwamba wanafunzi walikuwa hapo wakiongea, hapa ni darasa ambapo walimu huja na kuwafunza wanafunzi.

Hii inaonekana kuwa mchezo wa kurusha mishale wa walemavu. Mtu anaonekana kuketi kwenye kiti cha ulemavu akijaribu kurusha. Watoto wawili wanaonekana kusimama hapo kando wakiangalia.

Hapa kunaonekana kwamba ni kikosi ya watu wachezaji mpira wachezaji mpira hawa wanaonekana kuwa viwete mpira imeeza kusaidia kuleta watu wengi pamoja na kukuza talanta ambazo zinasaidia watu.

Mwanaume mmoja anaonekana kuendesha baiskeli, huu ni mchezo wa watu walemavu kwa kuwa hana mguu mmoja amevaa koia kichwani ili kumlinda na kuanguka, amevaa pia miwani ili upepo usimpige.

Kitabu inayonekana ni kitabu la wanafunzi walio katika darasa la pili somo hii ni somo ya mazingira kitabu hicho kimechorwa ndoo na mti na pia viatu hapo kando.

Hapa kuna posta ambayo imeandikwa maelezo kuhusu maji. Wameweza kuandika mahali ambapo maji inatoka, kazi ya maji na vitu ambavyo watu watafanya kukinga utumiaji vibaya wa maji.

Mwanamke huyu kwa jina ya Hellen Wawira anaonekana kuwa anapiga mazoezi. Mwanamke huyu ana ulemavu. Ulemavu huezi fanya mtu kushindwa kufanya mazoezi, inaweza kuwasaidia na kuunganisha watu wengi.

Watu kadhaa wanacheza mchezo wa kandanda. Mchezo huo unaonekana kuwa mchezo wa vilema kwa kuwa wengi wao hawana miguu, wengine huku hawana mikono. Kandanda imeweza kuleta watu pamoja na kukuza upendo katika ya watu.